Mtu alievaa koti la bluu bahari pamoja na suruali ya bluu iliyokolea, akiwa anapita mbele ya mashine ya kutolea pesa iliyowekwa hadharani, ikionyesha upatikanaji wa huduma za kifedha kwa urahisi na muda wowote kwa watu wa kawaida.

Picha ya bango lisilotembea lenye maandishi ya huduma za benki kwa njia ya kidigitali. Limewekwa sehemu ya wazi lenye mtandao wa intanenti ya umma, likilenga kutoa elimu na hamasa kwa wananchi kuhusu matumizi ya kitekinolojia katika kufanya miamala ya kifedha kwa urahisi.

Mwanamke alievaa fulana nyekundu akishikilia kipaza sauti na kuongea katika utangazaji wa benki maalumu. Mandhari ya tukio inaonyesha mabango ya taasisi za kifedha na mapambo ya rangi nyekundu.

Mteja wa kike aliyesimama mbele ya mashine ya kutolea pesa, mwenye nyuso ya furaha. Akifanya shughuli za kifedha kwa uhakika na usalama. Akionyesha matumizi ya huduma za benki katika maisha ya kila siku kwa urahisi na kwa haraka.

Watu mbalimbali waliosimama na kuketi kwenye meza ya baa, wakifurahia vinywaji mbalimbali. Huku mhudumu akiwa mbele ya kabati lililojaa vinywaji, akiwahudumia wateja kwa uangalifu na kwa haraka.

Vinywaji vya aina tofauti, vilivyopangwa mezani, vikionyesha huduma mbalimbali zinazotolewa katika baa, kwa wateja wanaopendelea vinywaji vya kujipumzisha na kuburudika siku mbalimbali katika juma .

Magari mbalimbali yaliyowekwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo yakionyesha aina na miundo tofauti zinatolewa kwa wateja kwa ajili ya matumizi binafsi au ya biashara yakisisitiza ubora, usalama na muundo wakisasa.

Magari ya biashara yenye mwonekano wa rangi nyeusi aina ya "Toyota" yasiyo na namba za usajili, yaliyoegeshwa kwenye egesho la magari. Hii ikiashiria kuwa, ni magari ambayo yapo sokoni kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Magari mawili yenye chapa ya ¨hyundai¨ yamepangwa kwa uangalifu kwenye eneo la kuuza magari yakionyesha hadhi na mvuto wa bidhaa zinazouzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa lenye viti vya starehe, dashibodi yenye vifaa vya teknolojia ya hali ya juu na mwanga wa ndani unaoleta mvuto kwa abilia. Hii ikiwa inasaidia kuwavutia wateja waliokuja kwa ajili ya manunuzi ya vyombo vya usafiri kama magari haya.

Sehemu ya ndani ya gari lenye muundo wa kisasa na vifaa vya starehe, hii ikionyesha ubora wa magari yanayopatikana kwa wateja wanaotafuta usafiri salama na wa kisasa katika duka hilo la kuuzia magari.

gari jipya la rangi ya kahawia lenye chapa ya toyota ,liliowekwa kwa heshima katika maonyesho ya gari likiwavutia wateja kwa muundo wake wa kisasa, uimara na teknolojia ya hali ya juu.

Mteja na muuzaji wakiwa pembeni ya jokofu lenye maziwa na bidhaa zake, wakifanya shughuli za ununuzi na mauzo zikionyesha mnyororo wa usambazaji wa bidhaa za maziwa, kwa uhifadhi wa hali nzuri na kuhakikisha ubora kwa wateja.

Duka la maziwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye kabati, pamoja na jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, na mabango yaliyochorwa picha ya ng’ombe, iliyoandikwa "maziwa safi" linayofanya kazi ya kuchakata, pamoja na kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Ndoo kubwa ndani ya duka lilijojaa maziwa, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, huku yakionyesha upatikanaji wa bidhaa safi na bora, kwa wateja wanaohitaji vitu vya maziwa, kwa matumizi ya kila siku.

Muuzaji wa duka akiwa ndani, aliyepo mbele ya makabati yaliyojaa bidhaa za maziwa, hasa maziwa ya mtindi akihakikisha bidhaa zinapatikana kwa usafi na ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya kila siku.

Duka zuri la kuuzia mziwa ,lililopambwa kwa mabango ya bluu yenye picha ya ngombe, likionyesha bidhaa safi na bora zinazopatikana kwa wateja kwa ajili ya matumizi ya kila siku na kukuza lishe bora ndani ya jamii.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maziwa iliyopo kwenye glasi, linalofanya kazi ya kuchata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu ya mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Duka lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango mbalimbali yaliyowekwa picha ya ngombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa mashine maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu kubwa la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Mwanaume aliyevaa suruali ya rangi nyeusi na fulana ya rangi ya machungwa, yupo ndani ya duka la maziwa akiwa ananunua bidhaa za maziwa kama vile maziwa safi na maziwa mtindi au siagi. Ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazotokana na maziwa kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi nyeupe na nyekundu lenye picha ya ng’ombe lililo andikwa maziwa safi, linalo fanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Majokofu mawili ya kisasa kwa ajili ya kuuzia maziwa, yenye muonekano wa rangi ya bluu; yenye mabango ya picha ya ng'ombe, yaliyoandikwa maziwa safi. Yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Muuzaji akiwa ndani ya duka la mazwiwa anamimina maziwa safi ndani ya chupa. Eneo hilo linawekwa kwa uzalishaji wa maziwa safi kwa wateja huku akihakikisha chupa inajaa vizuri kwa ajili ya matumizi.

Wateja watatu pamoja na mpita njia mmoja waliopo mbele ya duka la maziwa, lililoandikwa maziwa safi lenye picha ya ng'ombe, wakiwa wanapata huduma ya kununua maziwa kwa ajili ya kujiburudisha.

Majokofu ya kisasa yenye mwonekano wa rangi ya bluu, yaliyowekwa picha ya ng'ombe na glasi yenye maziwa yanayomwagika. Yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Wateja wakiwa ndani ya duka la maziwa wakichagua bidhaa mbalimbali, kama siagi, mtindi na maziwa safi. Wakionyesha mahitaji ya kila siku ya vyakula kwa lishe bora na mchango wa bidhaa hizo katika afya ya binadamu.

Duka la maziwa lenye mabango ya rangi ya bluu yameandikwa "Maziwa safi", huku kukiwa na picha za glasi zilizojaa maziwa ikionyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa. Mazingira ya duka yanaonekana kuwa safi na yanayovutia wateja.

Muuzaji wa kike amesimama mbele ya duka la maziwa akiwahudumia wateja, kwa ufanisi na tabasamu akihakikisha bidhaa za maziwa zinapatikana kwa usafi na ubora kwajili ya matumizi ya kila siku.

Duka lenye rangi ya Kijani lililopambwa kwa mabango yanayo onyesha picha ya Ng'ombe, likiwakilisha biashara ya bidhaa za Maziwa, kama vile maziwa safi, Mtindi, na Siagi likiwavutia wateja na kuwa onyesha asili ya bidhaa hizo kutoka kwa mifugo.

Mteja wa kiume, aliyevalia ovaroli ya rangi ya bluu iliyokolea, akiwa mble ya jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya kijani na bluu, lenye mabango yenye picha ya mtoto na ng'ombe, likiandikwa maziwa safi, akiwa anapata huduma ya kununua maziwa kwa ajili ya kujiburudisha.

Jokofu la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe, lenye mabango yenye picha ya mtoto, lililoandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya mashine ya maziwa, akiweka au kutoa pesa kwa ajili ya huduma ya kununua bidhaa, za maziwa kwa urahisi na haraka. Jambo linalorahisisha, biashara ya maziwa kwa wakulima na wateja.

Mteja aliyesimama mbele ya duka lenye mabango ya kijani lililoandikwa bidhaa za maziwa, lililochorwa na picha ya ng'ombe hii ikiwa ni sehemu ya duka linalotoa huduma ya kuuza maziwa safi, pamoja na mtindi na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu lililowekwa mabango yaliyoandikwa maziwa safi na kuchorwa picha ya mtoto, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa wa kike, aliyevaa koti la rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa "maziwa safi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa picha ya ng'ombe pamoja na mtu akiwa anakamua, lililoandikwa maziwa safi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, lililochorwa kwa mabango yenye picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng’ombe pamoja na maziwa kwenye glasi na kuandikwa maziwa safi, inayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Wateja wamekusanyika nje ya duka la maziwa, wakisubiri kwa subira ya kuhudumiwa, na kupata bidhaa safi zinazotokana na maziwa, zinazotolewa kwa usafi na ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya kila siku.

Duka kubwa la maziwa lenye mabango yenye muonekano wenye rangi ya bluu, yaliyochorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, ikiwa ni sehemu inayotoa huduma ya bidhaa za maziwa kama vile siagi maziwa safi na maziwa ya mtindi.

Duka la kuuzia maziwa na bidhaa zake, lililojengwa kwa rangi ya bluu, likipambwa na mabango yanayovutia yeye picha ya ng'ombe, likiwahudumia wateja mbalimbali kwa usafi na bidhaa zilizo bora, kwa hali ya juu, kwa matumizi ya kila siku.

jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lenye picha ya mtoto lililoandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanamke amevaa koti jeupe, amesimama pembeni ya jokofu lililojaa bidhaa za maziwa, akionyesha shughuli za kuhudumia wateja, na kuhifadhi bidhaa hizo kwa usafi, na viwango vinavyohakikisha ubora wa mazao yanayouzwa.

Duka lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye makabati. Pia kukiwa na jokofu la bluu la kisasa lenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto lililo andikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kutoa huduma ya kuuza maziwa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya buluu, lenye mabango yaliyo chorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Majokofu mawili ya kisasa yenye muonekano wa rangi ya blue, yaliyoandikwa "Maziwa Safi" na kuwekwa picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa, yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mteja amesimama mbele ya mashine ya kuhudumia pesa za kidijitali inayopatikana kwenye duka la bidhaa za maziwa, akiweka pesa kwa uangalifu ili kuonyesha urahisi wa malipo na huduma za kisasa katika bishara ya maziwa.

Wateja wamesimama nje ya duka la maziwa, wengine wakitazama mabango yaliyo mbele ya mlango, huku wengine wakisubiria kuhudumiwa, walioshika vyombo mbalimbali kama vile madumu. Mazingira haya yakiwa safi na yenye mandhari ya kuvutia, inayodhihirisha huduma bora za maziwa safi na bidhaa zake.

Duka la maziwa likiwa na bidhaa za maziwa ndani, huku nje kuna majokofu makubwa yaliyojaa vinywaji maarufu kama Kokakola na Pepsi. Mazingira haya yanaonesha huduma za bidhaa za kilimo na vinywaji katika maeneo ya biashara.

Mama mwenye mtoto na mwanaume aliyesimama na baiskeli pembeni yake, wakiwa nje ya duka la maziwa. Wakiashiria kuwa ni wateja wanaosubiri kuhudumiwa, katika eneo la biashara ya maziwa ya kila siku.

Mtoto yuko ndani ya duka lenye kabati lililopangwa bidhaa za maziwa kama mtindi, siagi na maziwa ya kunywa. Akionyesha uwepo wa wateja wa rika mbalimbali na umuhimu wa maziwa katika lishe bora ya watoto.

Duka la maziwa lenye jokofu la kisasa lionekanalo kwenye muonekano wa rangi ya bluu lililochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa safi na pamoja na maziwa ya mtindi.

Mteja anaelekea katika duka la maziwa lililopangwa kwa mabango ya kuvutia, akivutiwa na bidhaa safi za maziwa zinazohifadhiwa kwenye majokofu maalum kwaajili ya matumizi ya kila siku katika duka hilo lililopo mjini.

Makochi ya sofa yamewekwa kwenye mpangilio mzuri yote, ndani ya duka la Mauro yakionesha mitindo ya aina ya dhamani mbalimbali, zinazopatika kwa wanaotafuta starehe katika nyumba zao.

samani za kisasa kama vile makochi, meza na kabati, zimepagwa vizuri ndani ya chumbamaalumu cha maonyesho, ili kuwavutia wateja, zikihakisi ubunifu wa kisasa, ubora wa bidhaa na mazingira bora ya kibiashara kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani za kisasa, zikiwemo sofa na meza zimepangwa vizuri ndani ya chumba maalumu cha mauzo, zikionyesha ubora wa bidhaa za kisasa zinazotumika kuboresha mandhari ya nyumba na kuongeza starehe kwa familia.

Samani za kisasa kama vile makochi, meza na kabati zilizopangwa vizuri ndani ya chumba maalumu cha maonesho, ili kuwavutia wateja zikiakisi ubunifu wa kisasa ubora wa bidhaa na mazingira bora ya kibiashara kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Duka la samani za kisasa likionyesha makochi ya sofa ya kuvutia yaliyopangwa kwa ustadi, zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali inayovutia wateja wanaotafuta mapambo bora ya nyumba zao.

Kitanda cha kisasa, kilichowekwa kwenye mpangilio mzuri kwenye duka la samani, kikionesha muundo wa kuvutia na starehe. Kinachopatikana kwa wateja wanaotafuta ubora na uzuri wa samani za makazi.

Fundi seremala aliyevaa mkanda wa vipimo, anayeshikilia nyundo kwa uhodari huku akichonga samani kwa ustadi mkubwa, akionekana makini kukamilisha kazi yake ya kutengeneza bidhaa za mbao ndani ya karakana ya useremala.

Makochi ya sofa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba maalumu, kinachoandaliwa kwa ajili ya kuonyesha aina mbalimbali za samani, Chumba hicho kina mandhari ya kuvutia na kinawakaribisha wateja kutazama na kuchagua samani bora za kuziweka nyumbani.

Duka kubwa lenye samani za ndani za kuvutia kama vile: makochi ya sofa, viti pamoja na taa za mapambo, ikiwa kuna machaguo makubwa kwa wateja wanaotafuta samani za kila aina zilizopo kwenye duka hilo kwa ajili ya mauzo.

Mwanamke amesimama katikati ya makochi na sofa mbalimbali ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho, akionyesha uchaguzi wa samani za kisasa, zinazouzwa kwa ajili ya kuboresha na kupendeza nyumba au ofisi kwa viwango vya ubora na mtindo wa kisasa.

Viti vilivyotengenezwa kwa mbao, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo. Vikiakisi ubunifu wa kienyeji au wa kisasa, ubora wa kazi za mikono na matumizi ya vifaa vya asili katika utengenezaji wa samani zinazodumu na kuvutia.

Viti vya mbao vilivyotengenezwa kwa ustadi, pamoja na meza za sehemu ya kulia chakula; zenye muundo wa kisasa zilizopangwa kwa kuvutia. Zikionyesha ubora na uimara wa samani ya nyumba.

Kochi lililotengenezwa kwa mbao imara, na limewekwa mto laini kwa ajili ya kukalia kwa starehe. Likiwa ni miongoni mwa samani zinazouzwa madukani, kwa aijili ya kupendezesha na kuboresha matumizi ya ndani ya nyumba, kwa muonekano wa kuvutia.

Mwanaume aliyeketi kwa utulivu kwenye sofa maridadi, iliyopo sehemu ya nje akionyesha ubora wa mvuto wa bidhaa za kisasa za samani zinazouzwa kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Mwanamke fundi seremala yuko kwenye karakana, akitumia vifaa vya kitaalamu, kukata na kuunganisha mbao, kwa uangalifu mkubwa. Akitengeneza samani bora zenye ubora wa hali ya juu, zinazotumika majumbani au kuuzwa madukani.

Meza ya mbao imetengenezwa kwa ubunifu wa kisasa, ikiwa na umbo la kipekee, na miguu ya chuma. Iliyosimama juu ya sakafu, nje ya duka lililopangwa kwa ustadi, ikionyesha bidhaa mbalimbali za mbao zenye mvuto.

Makochi ya Sofa yamepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho, yakionyesha aina mbalimbali ya samani za ndani, zinazouzwa kwaajili ya matumizi kwenye Nyumba au ofisi zikiwa na muundo wa kisasa unaovutia wateja.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao imara na ya kuvutia, kilichowekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuvuta wateja mbalimbali. Ikiwa ni lengo la kufanya biashara, ya kuuza samani za ndani.

Makochi ya sofa, viti vya mbao, mapambo na meza, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba kizuri cha kuvutia, vinavyoonyesha ubora na uzuri wa samani za kisasa, zinazotumiwa kuboresha mandhari ya nyumbani na ofisi, zikiwa katika maonyesho ya biashara.

Wateja watatu waliosimama kwenye eneo la mapokezi la hoteli, wakionekana kuzungumza kwa utulivu wakiwa katika mazingira safi na yenye kupendeza yanayoonyesha huduma bora za mapokezi na malazi kwa wageni.

Sehemu ya hoteli inayoonekana maridadi na ya kuvutia. Ikiwa na makochi ya kisasa yenye madoido ya kupendeza, meza za kati zenye maua, na viti vilivyopangwa kwa ustadi. Mandhari ni safi na yenye mwanga wa kutosha huku taa za dari zikiongeza mvuto wa sehemu hiyo ya mapumziko kwa wageni wanaosubiri au kupumzika.

Watu mbalimbali wamekaa kwenye sehemu ya ukumbi wa hoteli wakifurahia mazingira tulivu na huduma za kifahari, wengine wamesimama wakizungumza kwa furaha huku wengine wakiwa wameketi mezani wakila au kunywa. Ikionyesha mandhari tulivu ya starehe kwa wageni.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyekundu na madoa meupe, pamoja na suruali nyeusi. Amesimama mbele ya wahudumu wawili wa kike, waliovaa sare ikiwa ni mafulana ya rangi nyeupe, katika sehemu ya mapokezi ya hoteli. Hii ikiashiria huduma nzuri zinazotolewa kwenye hoteli hiyo, ikianzia sehemu ya mapokezi.

Mwanamke aliyesimama sehemu ya mapokezi ya hoteli akiwa amevalia sare na zifu na uso wake watabasamu la ukaribisho, pembeni kuna vifaa tofauti kwa ajili ya kuandikisha wageni mazingira ni safi na yenye mapambo ya kuvutia yanayoonyesha huduma bora kwa wageni.

Sehemu ya duka la mtaa lililosheheni bidhaa mbalimbali zilizopambwa kwenye makabati pamoja na magunia yaliyowazi kama vile mchele, maharage, karanga pamoja na kunde.

Maduka ya mtaani, yaliyojaa bidhaa mbalimbali za mbogamboga kama vile: nyanya, karoti, vitunguu, na mboga za majani. Watu wengi wakionekana kufanya manunuzi, wakionyesha shughuli zao za kawaida za kila siku za kupata chakula safi, na chakula cha afya katika jamii.

Watu mbalimbali wakiwa katika kuuza na wananunua bidhaa katika maduka ya mtaani, na ikionyesha shughuli za kawaida za biashara za kila siku kwenye jimii husika kama vile: kuuza matunda ikiwemo ndizi, machungwa pamoja na mapapai.

Muuzaji alyesimama pembeni ya ndoo, zilizojazwa vitunguu vingi sokoni akiwa tayari kuwahudumia wateja wanaopita. Huku mazingira ya soko yakiwa na shughuli nyinginyingi za watu na bidhaa mbalimbali za kilimo.

Mwanamke amekaa sokoni kati ya magunia mengi yaliyojaa mazao kama nyanya na pilipili hoho, yupo peke yake akizungukwa na bidhaa mbalimbali chini ya mahema ya biashara bila ya watu wengine kuonekana kwa karibu.

Wanawake wawili wamesimama sokoni wakiwa karibu na meza zilzojaa matunda mbalimbali kama; machungwa, maembe, na ndizi pamoja na bidhaa nyengine za chakula. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi za biashara na mawasiliano ya kibiashara.

Wateja wengi wakiwa katika soko zuri, wakitembelea na kununua bidhaa mbalimbali, wakionyesha shughuli za biashara zenye msisimko na uhai, ambapo watu wanapata mahitaji yao ya kila siku kwa urahisi na kwa bei zinazowafaa.

Muuzaji wa mbogamboga wa kike akiwa amesimama nyuma ya meza iliyopambwa kwa mboga safi kama spinachi, matembele na kabichi, anamuuzia mwanamke mwingine anae chukua mboga kwa makini, bidhaa hizo zikiwa ni bora huku mazingira ya soko yakiwa ni safi.

Wauzaji pamoja na watu mbalimbali waliojaa kwenye soko la wazi, wakizunguka katika meza na vibanda vilivojaa nyanya, vitunguu pamoja na kabichi zilizokomaa, huku mazungumzo ya kibiashara yakiendekea na wanunuzi wakichagua kwa uangalifu bidhaa bora za mbogamboga.

Wateja wengi wamekusanyika katika duka lililoko sokoni, wakifanya manunuzi kwa bidii, wanapitia bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, wakichagua vitu vinavowafaa kwa matumizi yao ya kila siku, huku ukaribu wa duka hilo ukionyesha shughuli za kibiashara za kawaida katika jamii.

Muuzaji akiwa sokoni amezungukwa na viatu na magauni mbalimbali, akionyesha shughuli za kibiashara za kila siku. Ambapo bidhaa za mavazi na viatu zinauzwa kwa wateja wa rika tofauti tofauti kwaajili matumizi ya kawaida na mavazi ya kila siku.

Watu mbalimbali waliokusanyika kwenye eneo la soko lenye mazao, kama mboga na matunda, wakifanya shughuli za ununuzi na mauzo, wakionyesha msisimko wa biashara na mahitaji makubwa ya vyakula safi katika jamii.

Mashine ya malipo ya kielektroniki, hutumika kupokea na kuthibitisha miamala ya kifedha kwa njia ya simu, ikirahisisha biashara kwa wateja na wauzaji kwa kutoa huduma ya uharaka, salama na ya kisasa ya kifedha katika maeneo mbalimbali.

Kifaa cha malipo kimeambatanishwa pamoja na kadi, vikitumika kwa urahisi ili kurahisisha malipo ya kifedha kwa njia ya simu, huku wateja wakipata huduma za kifedha kwa haraka na usalama katika biashara na huduma mbalimbali.

Nyumba ya ghorofa yenye muundo wa kisasa inauzwa. Ikiwa na madirisha makubwa, rangi ya kuvutia na mazingira yaliyozungukwa na ua zuri. Ikionyesha ubora na nafasi kwa ajili ya makazi bora ya familia ya sehemu ya ardhi isiyo hamishika.

Nyumba iliyowekwa bango lenye namba pamoja na maneno yaliyoandikwa "Nyumba inauzwa" ikionyesha fursa ya kumiliki makazi mazuri ndani ya eneo lililo salama na lenye miundombinu bora.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi, linalotumika kwa makazi au biashara, lililojengwa kwa muundo wa kisasa ili kutoa nafasi za makazi au ofisi katika eneo la mji na kuchangia maendeleo ya mali isiyohamishika.

Mashati ya kisasa na masweta mbalimbali yamepangwa kwa uangalifu ndani ya jengo la kisasa la ununuzi, rangi na mitindo ya nguo hizi, zinafutia wateja, huku wakiwa wanatafuta mavazi yanayofaa kwa msimu na matukio mbalimbali, mazingira ni safi na yenye muangaza mzuri yakichochea hamu ya ununuzi.

Makoti ya suti, suruali na mashati, vilivyo pangwa vizuri katika duka la kisasa ndani ya jengo la biashara, vikivutia wateja wanao wanaotafuta mavazi rasmi yakuvaa kazini au katika ghafra maalumu.

Sehemu kubwa ya duka, iliyowekwa katika mazingira safi ya kuvutia, lenye sakafu ya marumaru, ndani likionekana kabati la mbao lililopangwa idadi kubwa ya viatu kwa ajili ya bishara.

Rafu maalumu ndani ya duka kubwa zilizotumika kuweka mabegi ya mkononi na mgongoni kwa kufanana, zikisaidia wateja kuangalia na kuchagua mabegi waliyoyapendelea kwa urahisi.

Nguo za jinsi na mashati zimepangwa ndani ya kabati maalumu la duka kubwa, zikionesha mpangilio wa bidhaa za mavazi kwa ajili ya wateja wanaotembelea maduka ya kisasa, kutafuta mitindo ya kuvaa inayokidhi mahitaji yao ya kila siku au ya kikazi.

Midoli ya watoto na nguo mbalimbali zenye rangi tofauti, zilizopangwa kwa kuvutia kwenye sehemu maalumu ya duka. Duka hilo likiwa ni kubwa na mazingira yanayoonyesha chaguo nyingi kwa wateja wanaotafuta bidhaa za watoto na mavazi ya kisasa.

Nguo mbalimbali zilizotengenezwa kwa rangi na mitindo ya kuvutia, zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu ndani ya duka kubwa. Zikivutia wateja wanaotafuta mavazi ya kisasa, na ya hali ya juu.

Nguo mbalimbali za kisasa na mikoba ya kuvutia, zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya jengo la kisasa la biashara. Mandhari ni safi yenye mwangaza mzuri na wateja wachache wanaangalia bidhaa kwa makini, vwakitafuta walichokusudia kununua. Mazingira yanayovutia na yanachochea ununuzi.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya maduka makubwa wakitembelea na kununua bidhaa mbalimbali, wakionyeshwa shughuli za kibiashara zenye msisimko na utofauti wa bidhaa zinazopatikana kwa ajili ya mahitaji ya kila siku na burudani.

Mabegi ya kike ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, yakiwa sambamba na vito vya thamani kama hereni, mikufu na bangili zinazong'aa, bidhaa hizi zote zipo ndani ya duka la kisasa lililopo katika jengo kubwa la biashara lenye muonekano wa kuvutia na wateja mbalimbali.

Vitu vya kisasa, vimepangwa kwa makini katika maduka makubwa ya biashara yenye msururu mzuri wa rafu. Maduka haya yamejaa rangi na mitindo tofauti ya nguo inayowavutia wateja kutoka sehemu mbalimbali.

Sehemu ya wazi ya duka kubwa la kisasa, safi na la kuvutia, lililosheheni nguo, ikiwemo mashati yaliyopangwa ndani ya mifuko, pamoja na makoti ya suti, yaliyotundikwa kwenye rafu za nguo.

Mteja aliyevaa nguo nyekundu anayetembea na kikapu mkononi, ndani ya soko kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, huku akichagua mahitaji yake kwa utulivu na kuyaweka kwenye kikapu hicho kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Kabati maalumu lililoandaliwa kwa mpangilio, lina vinywaji vya kopo vilivyowekwa utaratibu, ili kuwavutia wateja na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo, likionyesha usafi na urahisi wa ununuzi, na huduma bora katika duka kubwa la kisasa.

Makabati ndani ya soko kubwa la kisasa, yaliyojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo chakula, vinywaji na bidhaa za kila siku. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ili kurahisisha wateja kupata na kununua bidhaa wanazohitaji, kwa urahisi na haraka.